Hapa ni hosipitalini, na kuna wafanyikazi wa afya na kuna madaktari na kuna mgojwa aliyelazwa katika kitanda maalum cha wagonjwa na anaendelea kuhudumiwa na madaktari hawa ambao ni wengi kuliko wanne.

Huyu ni mfanyikazi au daktari ambaye anafanya kazi ya kusafisha pahali hapa ambapo ni sokoni au kunyunyizia dawa ili magonjwa yasiweze kukuwa hapa au wadudu ambao ni hatari kwa afya ya binadamu.

Hapa ni pahali ambapo huduma za afya zinatolewa ama hospitalini. Kuna muhudumu wa afya ambaye ni daktari ameketi na amevalia barakoa na ni mwanamke. Mbele yake kuna mwanaume ambaye amekuja kupata huduma za afya.

Huyu ni mgonjwa aliyelazwa hapa na ameumia kichwa na amefungwa na bandeji na mkono pia amefungwa na bandeji. Mbele yake kuna kimeza kidogo na kuna kikombe na sahani hapo.

Haya ni maji yaliyofurika katika eneo hili. Watu wanatoa viatu ili waweze kuvuka kutoka eneo moja kwenda nyingine. Na maji haya yanaweza kuleta ugonjwa au mtu anaweza kuzama hapa ndani na kuweza kukufa. Kwa hivyo si salama kwa binadamu.

Haya ni mafuriko makubwa sana ya maji. Mafuriko haya si mema katika afya ya binadamu. Yanaweza kubeba ama kuweza watu wa kuweza kuzama ndani au yanaweza kusambaza mangonjwa hatari sana katika afya ya binadamu.

Pahali hapa ni ambapo huduma za afya zinatolewa. Kuna wanawake wawili na wote wamevalia saa mkononi na barakoa kwa au kwa uso. Mwanamke aliyesimama anatibu anayeketi.

Hapa ni jagwani au pahali ambapo hapati maji ya kutosha. Kuna mchanga uliokauka na mawemawe na kuna mti mmoja uliokauka na kuna nyasi iliyokauka ambayo inamea pahali ambapo hakuna maji ya kutosha.

Kuna mwanamke aliyeketi amevalia nguo nyekundu na amebeba mtoto na kuna wafanyikazi wa afya au madaktari ambao wako kando yake watatu na mmoja anahudumia mtoto mmoja ili kuwapatia dawa waweze kupona au waweze kupatwa na magonjwa mengine.

Hapa ni pahali ambapo daktari wa kienyeji anafanya mambo yake ya kuponya ama kuuza madaktari. Huyu pia anaweza kuwa ni mganga. Kando ya kuna madawa mengi sana ambayo yamewekwa katika vitu kadhaa.

Hili ni eneo ambalo wagonjwa wanapata huduma za afya, kuna mwanamke mmoja aliyeketi na amevaa miwani na barakoa na anatibiwa na mfanyikazi wa afya ambaye amevalia barakoa na ameshikilia sindano mkononi.

Hapa ni hospitalini kuna watu wawili ambao wamesimama. Mwanaume mmoja amevaa miwani, barakoa na sare ya wafanyikazi wa afya au daktari, Anahudumia mtoto mdogo sana aliyekuwa mbele yake kwa kitanda cha wagonjwa.

Hapa ni hospitalini. Kuna mwanaume mmoja aliyevaa koti jeupe na miwani na saa mkononi, ameshikilia msichana mmoja. Huyu mwanaume ni daktari na anaendelea kuangalia msichana huyu ili aweze kumtibu.

Hapa ni hospitalini au pahali ambapo wagonjwa wanaweza kupata huduma za afya. Kuna daktari ambaye ameshikilia sindano mkononi, anamtibu mtoto ambaye amebebwa na mama yake au mzazi wake.

Huyu ni mhudumu wa afya au afisa wa afya, ambaye amevalia koti jeupe na anamwagilia ama ananyunyuzia soko hili dawa ili kusiwezekua na wadudu au ugonjwa.

Huyu ni mfanyikazi wa afya au daktari. Ameshikilia sindano mkononi na dawa ili aweze kudunga, mgonjwa wake ambaye amegonjeka ili apone au asiweze kupata na magonjwa.

Hizi ni bidhaa za hospitalini kuna sindano ambayo iko juu ya meza pamoja na chupa iliyo na dawa ndani yake na kando yake kuna madawa zingine. Hii ni kuonyesha kuwa kuna huduma za afya ambazo zinaendelea katika eneo hili.

Hapa ni hospitalini, kuna mwanaume mmoja aliyevaa sare na anamhudumia mtoto mdogo aliyeekwa chini, ili aweze kumpea dawa aweze kupona, ama asipatwe na magonjwa. Kando kuna mwanamke ambaye ni mama ya huyo mtoto.

Hapa ni hospitalini karibu na mlango kuna kitanda ambacho kuna mgonjwa mmoja aliyeketi na kujishika kichwa. Chini ya kitanda hicho kuna besheni. Mbele yake kuna kibuyu cha maji na besheni. Mbele yake kuna mgonjwa mwingine aliyelala

Hapa ni pahali pa kutolea huduma za afya ama hospitalini na kuna daktari wawili ambao wamevaa barakoa na nguo nyeupe wanamhudumia mgonjwa aliyelazwa katika kitanda maalum cha wagonjwa.

Hapa ni, hospitalini. Mwanamke aliyeshikilia kalamu ni daktari au mfanyakazi wa afya. Ana mwongelesha mgonjwa wake mwanamke aliyesimama kiti mbele yake. Na wanaonekana kuwa wanafurahia ama wana tabasamu sana.

Hapa ni ambapo uponyaji ama huduma za afya maalum zinatolewa. Kuna madaktari au wafanyikazi wa afya ambao wamevaa sare na wamejifunika hadi kichwa na wamevaa barakoa na kuna mgonjwa ambaye anahudumiwa.

Hapa ni hospitalini au katika eneo linalotoa huduma za afya. Kuna mfanyikazi wa afya aliyesimama na ameshikilia dawa mkononi akitibu mgonjwa aliyeketi chini.

Hili ni jengo ambalo lililoweza kuporomoka na kuanguka na kuna mashini na watu ambao wanatafuta ama wanasaidia watu ambao waliathiriwa kama vile kuumia ama kukufa katika eneo hilo la kuporomoka kwa hilo jumba.

Kuna watu wawili, kuna mtoto na kuna mtu mkubwa na wote wamevaa barakoa. Mtu mkubwa anapea mtoto huyo dawa ili aweze kutumia kunawa. Hii ni kuhakikisha kuwa hakuna magonjwa yaliyo katika mikono yake.

Hapa ni hospitalini. Mwanamke huyu aliyesimama amevaa sare ya wafanyakazi wa afya na anamhudumia mgonjwa aliyelazwa katika kitanda maalum cha wagonjwa na amefunikwa na kitu nyeupe.

Kuna nyungu ambayo inatoa moshi ndani yake na kuna zingine nyuma yake ambazo ni kidogo kidogo. Hapa ni pahali ambapo daktari wa kienyeji au mganga anakaa ama kutulia ndio angojee watu ili aweze kuwaponya.

Hawa ni watoto wasichana watatu ambao wametoka kucheza na wametabasamu sana kwa maana wamefurahia kucheza kwao. Hii ni kuashiria kuwa mchezo ni muhimu kwa binadamu wakati ambapo anaweza furahia.

Huyu ni mhudumu au afisa wa afya ama ni mgonjwa aliyeshikilia dawa mbili zilizo ndani ya chupa katika mikono yake. Mtu huyu amevalia nguo nyeupe na nyeusi na ameketi katika kwa kiti.

Huu ni mtaa wa mabanda. Kando yake kuna mto uliofurika sana. Mto huu ni mchafu sana, na unaweza kuumiza ama kuathiri maisha ya binadamu. Kwa kuleta magonjwa kadhaa au binadamu anaweza kuzama ndani na kufariki.

Hapa ni hospitalini au hapahali ambapo huduma za afya zinatolewa. Kuna vita mingi sana ambazo ni nyeupe, na kuna wagonjwa katika baadhi ya vitanda hivyo na kuna daktari anayewahudumia.

Hapa ni hospitalini au pahali pa kutolea huduma za afya. Kuna mfanyakazi wa afya ambaye anadunga mgonjwa au mwananchi shindano, mgonjwa huyu au mwanamke huyu amevalia barakoa.

Hili ni eneo la kuhifadhi au la kutoa huduma za afya ama kuhifadhi madawa ya kudunga ama kupea wagonjwa. Kuna sindano na madawa mengine mengi juu ya meza na barakoa.

Mwanamke huyu ni mfanyikazi wa afya ama daktari na ako na mtoto kwa mkono ambaye anaonekana kuwa ni mgonjwa, labda anataka kumtibu ama anamwangalia kama ni mgonjwa ampe dawa ili aweze kupona.

Hapa ni hospitalini au pahali pa kutolea huduma za afya. Mfanyikazi wa afya amesimama na ameshikilia shindano na anataka kumdunga mtoto mdogo aliyeshikiliwa na mama yake aliyevalia barakoa

Hili ni eneo ambalo magari yameweza kupata ajali mbaya sana, kuna gari moja iliyobingirika na inawaka na gari moja lori inayobeba mafuta bado imesimama na kuna wananchi wengi wamekuja kujionea mahali hapa.

Hapa ni hospitalini, kuna mkono wa daktari unaoshikilia mkono wa mgonjwa, mkono wa daktari amevalia nguo nyeupe na saa mkononi na mkono wa mgonjwa uko na ama amefungwa na vitu za kumsaidia.

Hili ni eneo ambalo kuna mafuriko, na magari yanazama sana. Hii ni kuonyesha kuwa maisha ya binadamu yamo hatarini. Labda kwa kuzama na kukufa ama atakusambazwa kwa magonjwa hatari ambayo yanaletwa na maji machafu.

Hapa ni hospitalini na kuna mwanamke moja ambaye ni mfanyi kazi wa afya au daktari na amevalia barakoa na kujifunika kichwa chake na amevalia zare na kuna mwanaume mgonjwa ambaye anahudumiwa ako katika kitanda cha wagonjwa.

Hawa ni wanawake wawili ambao wamevaa koti nyeupe na barakoa na mmoja amevaa miwani ya wafanyikazi wa afya na wanaendelea kushona barakoa ili ziweze kutumiwa kwa uponyaji.

Hapa ni hospitalini au pahali pa kutolea huduma za afya. Kuna wafanyikazi wa afya wawili ambao wamevaa barakoa na glovu. Chini kuna mgonjwa mmoja aliyelala na anaangaliwa na madaktari hawa kama ako na ugonjwa ama anatibiwa.

Hapa ni hospital au pahali pa kutolea huduma za afya. Na kuna mwanaume mmoja aliyesimama ambaye ni daktari au mfanyakazi wa afya. Na amevaa barakoa na miwani inayomsaidia kuweza kuangalia kwa makini, ili aki hudumia mgonjwa huyu aliye chini yake.

Hapa ni hospitalini. Kuna mwanamke aliyesimama na amevaa nguo jeupe na miwani na barakoa na amefunika nywele yake. Kando yake au mbele yake kuna mwanamke aliye na mtoto ambaye anapokea matibabu.

Hapa ni hospitalini au eneo ambalo huduma za afya zinatolewa. Mwanamke huyu aliyevaa sare ni mfanyakazi wa afya au daktari ambaye anahudumia mgonjwa mwanaume aliyeketi kando yake.

Hapa ni hospitalini. Huyu ni mwanamke mmoja aliyevaa mavazi wa wafanyikazi wa afya na anamhudumia mtoto mdogo aliyeekwa katika au pahali maalum ambapo watoto wadogo wanaekwa ili waweze kuishi.

Hawa ni wafanyikazi wa afya na wameshikilia vifaa mkononi. Labda wanaendelea kuonyesha watu wengine jinsi ya kutumia vifaa hivyo vya afya ama wako pahali pa kujielimisha ili kuweza kuhudumia watu vilivyo bila tatizo.

Hili ni eneo au pahali pa kutolea huduma za afya kwa watoto. Kuna mzazi mmoja aliyeketi chini na kubeba mtoto na kuna wahudumu au wafanyikazi wa afya ambao wanafanya au wanapea watoto hawa huduma hizo.

Hawa ni watu wawili ambao wamevalia mavazi maalum ya wafanyikazi wa afya kama daktari wanasafisha eneo hili au wanamwagilia dawa ili kuuwa wadudu na magonjwa ambayo yanaweza kuwa katika eneo hilo.

Hapa ni hospitalini na kuna wafanyikazi wa afya au madaktari wawili ambao wamevalia koti nyeupe wote wawili, pamoja na barakoa na kuna mgonjwa aliyelala chini ili aweze kuhudumiwa na madaktari hawa.

Hapa ni hospitalini, pahali ambapo wagonjwa wanaweza kupata huduma za afya. Kuna mfanyikazi wa afya au daktari aliyeshikilia sindano kwa mkono na anamtibu mtoto mdogo aliyeshikiliwa na mama yake ambaye amevaa barakoa.

Huyu ni mfanyikazi wa afya au daktari ambaye amevaa mavazi maalum na barakoa na ako katika maabara ya afya au ya madawa ili kuweza kuangalia madawa fulani au kutengeneza madawa ili yaweze kutumiwa kwa kutibu.

Huku ni shuleni, ndani ya darasa kuna mwalimu amesimama mbele ya darasa na kuna mwanafunzi aliyesimama kando ya mwalimu na mbele ya darasa kuna viti viwili , pahali hapa ni pachafu sana na si pema kwa afya ya wanafunzi na mwalimu.

Hawa ni wafanyikazi wa afya na wameketi na wanaendelea kuunda barakoa mingi sana. Wao wenyewe wamevaa barakoa na mmoja amevaa miwani. Wote wawili wameketi na wamevalia koti jeupe.

Hili ni eneo ambalo nyumba zimeweza kuporomoka au kuanguka. Ni hatari sana kwa afya ya binadamu kwa maana watu wanaweza kuwa wameangukiwa na nyumba hiyo na kukufa au wengine wakapata majeraha mabaya sana.

Hapa ni hospitalini, na kuna mwanaume ambaye ni daktari na amevaa koti jeupe. Anaangalia vituo za hospitalini kama ziko salama, na nyuma yake kuna kitanda maalum ambapo wagonjwa wanalazwa, na bado nyuma yake kuna vifaa vya kutibu wagonjwa.

Hapa ni hospitalini na kuna muuguzi au mfanyikazi wa afya ambaye amevalia barakoa na amevaa nguo nyeupe. Anamhudumia mtoto mdogo aliyeshikwa na mama yake na mtoto huyu anadungwa sindano ili aweze kupona.

Hapa ni hospitalini na kuna mfanyikazi wa afya au daktari ambaye amesimama na ni mwanamke. Anamhudumia mtoto mdogo sana aliyeekwa katika pahali maalumu, mahali watoto wadogo wanaekwa ili waweze kuishi.

Hili ni eneo ambalo lina maji ambayo yamefurika. Kuna mtoto nyuma anayetembea ndani ya maji haya na kuna mtu mbele mkubwa. Hii ni hatari sana kwa afya ya binadamu, kwa maana mtu anaweza kufa ama kupatwa na magonjwa.

Mwanamke huyu amepiga tabasamu na amembeba mtoto mdogo. Anaonekana kuwa na furaha sana kwa sababu amebeba mtoto ambaye aliyemzaa ama aliakua mgonjwa na amepona. Wako katika hospitali ya kupokea huduma za afya.

Hapa ni katika maabara ya afya. Kuna daktari au mfanyakazi wa afya au afisa ambaye anachunguza madawa fulani ili aweza kuangalia na kujua kama ni mazuri kwa afya ya binadamu.

Hawa ni madaktari wawili ambao wamevaa glavu na barakoa, wanamwangalia ama kumhudumia mgonjwa ambaye ni mwanamke aliye chini yake, ambaye amefungua mdomo ili aweze kuangaliwa mdomo wake.

Hawa ni madaktari wawili, mwanamke na mwanaume, ambao wamevaa barakoa na wote wanamshughulikia mgonjwa mmoja mwanamke aliyelazwa chini, ili aweze kutibiwa meno yake.

Huyu ni mfanyikazi wa afya au daktari, ameshikilia mtoto ambaye amemtibu au anataka kumtibu na anaonekana kuwa anaongea na mtu aliye kando yake kujandiliana kuhusu mtoto huyo.

Huyu ni mhudumu au mfanyakazi wa afya. Amevaa nguo ambazo ni maalum za kumsaidia asiweze kupatwa na ugonjwa. Anaangalia ng'ombe iliyo kando yake kama ni mgonjwa ama anaitibu.

Hapa ni hospitalini au pahali pa kutolea afya. Kuna mama mmoja aliyeketi na amebeba mtoto mdogo ili aweze kuhudumiwa na mfanyikazi wa afya. Kando kando kuna watu waliosimama na wamevaa barakoa.

Hapa ni hospitalini ,au eneo la kutolea huduma za afya ,huyu ni daktari au mfanyikazi wa kazi mhudumu wa afya ambaye anapanga dawa za wagonjwa au zinazotumika kutibu wagonjwa.

Hawa ni hospitalini au pahali pa kutolea huduma za afya. Kuna daktari aliyevaa glovu na barakoa na miwani. Anamhudumia mgonjwa aliyelazwa chini yake na kando kuna mwanamke mmoja aliyesimama.

Hii ni sindano na kando yake kuna barakoa na kando kuna chupa tatu ambazo zikona dawa ndani yake. Dawa hiyo inatumiwa pamoja na sindano hii ili kuweza kudunga mgonjwa asipate na magonjwa fulani.

Hawa ni wafanyikazi wa afya, wamevaa glovu ili kujizuia kupumua hewa iliyo chafu na wamevaa nguo nyeupe. Nyuma yao, kuna gari ambayo wanaitumia kusafiri, ama kusafirisha madawa ili kuweza kutibu watu.

Huu ni mkono wa mfanyikazi wa afya au daktari na anatoa dawa akitumia sindano katika chupa zilizo na dawa ili aweze kumtibu mgonjwa au kuzuia ugonjwa fulani usipate mtu.

Huyu ni mganga au daktari wa kienyeji aliyeketi. Mbele yake kuna madawa mengi zilizo ndani za vipira kadhaa. Madawa haya ni ya kutumia kua katika uponyaji wa wagonjwa au kuzuia magonjwa yasipate binadamu.

Hapa ni pahali ambapo huduma za afya hutolewa au hospitali. Huyu ni daktari aliyevaa koti jeupe na amevaa barakoa na miwani, mkononi mwake ameshika sindano na dawa ya kutibu wagonjwa.

Hapa ni hospitalini au pahali ambapo wagonjwa waneza pata huduma za afya. Kuna daktari mwanamke aliyepiga magoti na amevalia koti jeupe. Anamshikilia mgonjwa ambaye anamtibu ambaye ni mwanaume aliye kando yake.

Hapa ni hospitalini na kuna madaktari au wafanyikazi wa afya wawili ambao wamesimama na wamejikinga na mavazi yao ili wasipate ugonjwa na kuna mgonjwa aliyelazwa katika kitanda cha wagonjwa na anahudumiwa na hao madaktari wawili.

Hapa ni, hospitalini na mfanyakazi wa afya anamdunga mgonjwa shindano ili aweze kupona ama kuzuia asipate na ugonjwa. Wote wawili, mfanyakazi wa afya na mgonjwa wamevaa barakoa.

Hapa ni hospitalini, kuna wanawake wanne. Wanawake watatu wamevalia nguo nyeupe ya kuashiria ni wafanyikazi wa afya . Mmoja aliye katikati yao anaonekana kuwa mgonjwa na anasaidiwa kutembea na daktari hawa ambayo wako kando yake.

Hapa ni hospitalini na kuna wanaume wawili ambao wamevaa nguo au sare za wafanyakazi wa afya na pia wamevaa barakoa na mmoja amevaa miwani. Kuna mgonjwa aliyelala chini na wanamhudumia.

Huyu ni mfanyikazi wa afya au daktari na amevaa nguo maalum, koti jeupe na barakoa ili asiweze kupatwa na magonjwa. Kuna madawa zilizo mbele yake. Anaendelea kuangalia au kuweka katika ili ziweze kusafirishwa kutumiwa.

Haya ni mafuriko ya maji. Kuna magari ambazo zinapita katika mafuriko haya. Ni hatari sana kwa binadamu kwa maana katika mafuriko haya kunaweza kuwa na uzambazaji wa magonjwa hatari au binadamu kuweza kuumia katika mafuriko haya.

Hawa ni wanawake wanne na mwanaume mmoja ambao wanatoka mtoni kutafuta maji. Eneo hili linaonekana kuwa limekauka ama halipati maji ya kutosha na mitungi ambayo wamebeba maji nayo ni chafu sana.

Hapa ni pahali ambapo huduma za afya hutolewa au hospitalini. Kuna daktari aliyevaa koti jeupe ambaye anaangalia dawa au anaangalia mgonjwa. Walionaye labda anaweza kuwa ni mgonjwa au anaweza kuwa ni daktari mwenzake.

Hapa ni hospitalini. Kuna daktari mwanamke aliyevaa koti jeupe, barakoa, miwani na akajifunika nywele. Anaongelesha mtoto ambaye amekuja kutibiwa. Mtoto huyo amebebwa na mama wake ambaye ameketi.

Hapa ni hospitalini katika chumba maalum cha upasuaji. Kuna wadaktari watano ambao wako katika eneo hili, wanataka kumhudumia mgonjwa na amelazwa katika kitanda maalum.

Hapa ni hospitalini. Kuna wafanyikazi wa afya wawili ambao wamevaa barakoa. Mmoja anashikilia mashine ili kuweza kuhudumia mgonjwa aliyelala chini yao anaangaliwa meno yake.

Hapa ni hospitalini pahali ambapo wagonjwa ama binadamu wanaweza kupata huduma za afya. Kuna daktari aliyevaa nguo jeupe na ni mwanamke anamtibu mtoto aliyekaa kando yake karibu na yeye.

Hawa ni madaktari au wafanyikazi wa afya, ambao wamevalia sare pamoja na kofia zilizofanana na wamebeba viti na meza ambazo wanakuja kutumia katika eneo hili, ili kutoa huduma zao.

Hapa ni hospitalini au chumba ambacho wagonjwa wanakuja ili wapate matibabu. Kuna madaktari wawili ambao wamevaa barakoa na wanamhudumia mgonjwa mmoja aliyelazwa katika kitanda maalum cha wagonjwa ili aweze kutibiwa.

Huyu ni mfanyikazi wa afya ambaye ananyuzia mboga dawa ili mboga hizi zisiweze kupatwa na wadudu au magonjwa mbalimbali, ili zinapotumiwa na binadamu zisiweze kudhuru afya ya binadamu.

Hapa ni hospitalini. Mahali ambapo watoto wadogo wanatibiwa na wamelazwa vitandani. Familia ya hao au watu hawa karibu wameweza kusafiri na kufika eneo hili ili kuja kuangalia vile walivyoendelea kama wamepata nafuu au bado hawajapata nafuu.

Hapa ni pahali ambapo huduma za afya za maalum zinatolewa. Kuna madaktari ambao wamevaa sare au nguo ya madaktari ili wasiweze kupatwa na magonjwa pia wamevaa barakoa na chini kuna mgonjwa ambaye amelazwa ili aweze kuhudumiwa.

Kuna ajali mbaya sana imetendeka. Kuna malori ambazo zimebingirika na kuna zingine zishaanza kuwaka moto na zinachomeka. Ni watu wengi wako hapa ili waweze kuangalia venye hizo malori zinachomeka.

Huyu ni mwanamke mfanyikazi wa afya au daktari. Amevaa nguo nyeupe ambayo ni ya madaktari na pia amevalia barakoa. Ameshikilia sindano mkononi na dawa ili aweze kutibu mgonjwa.

Hapa ni hospitalini au pahali ambapo mtu anaweza pata huduma ya afya. Kuna mwanamke mmoja amevalia koti jeupe ambaye anamtibu mtoto mdogo aliyeshikiliwa na mama mmoja anayekuwa mama yake.

Hapa ni pahali ambapo daktari wa kienyeji au mganga anafanyia kazi yake au mambo yake, ya kuuza madawa na kuponya. Katika eneo hili, kuna madawa mengi yaliyowekwa katika vitu kadhaa.

Hawa ni wafanyikazi wa afya au madaktari wanaangalia vitu za kufanyia kazi ya uponyaji ili waweze kutoa huduma zilizo nzuri kwa wananchi. Amevalia barakoa na koti jeupe.

Hawa ni madaktari wawili, dakatari mmoja amevaa nguo jeupe na mwingine amevaa barakoa na anahudumia mgonjwa. Mgonjwa huyu inaonekana kuwa ako na shida ya meno. Amefungua mdomo na anamulikwa na taa ili daktari mwingine aweze kuona shida ni gani iliyo mdomoni ama kwa meno.

Hapa ni hospitalini. Kuna wafanyikazi wa afya au madaktari watatu, waliovaa nguo rasmi za kazi. Wanamuhudumia mgonjwa mmoja aliyelazwa chini katika kitanda maalum cha wagonjwa.

Hii ni eneo la ajali. Ajali hii imefanyika na imehusisha gari la petroli. Ni hatari sana kwa afya ya binadamu gari la petroli kibingirika hasa wakati mwananchi anakaribia gari ya petroli iliyobingirika ama iliyojihusisha katika ajali.

Huyu ni mhudumu wa afya ama daktari anayeonyesha ama anayefunza mwanakijiji mmoja katika jumba lake uzuri wa kuwa na afya njema ama namna ya kuwa na afya njema ama ili aweze kwenda kuangaliwa hospitalini.

Hawa ni wahudumu wa afya waliojipanga hapa kupewa maagizo ama kufunzwa kitu fulani na mkubwa wao ama na mmoja wao. Wako wengi, kuna wanawake na kuna wanaume wote wamesikiza kwa makini.

Hapa ni hospitalini na kuna muuguzi anayeshughulikia mtoto. Anamdunga sindano ili akaweza kupona ama labda ni chanjo na mtoto huyu amebebwa na mama yake aliyevalia koti jeusi. Mama huyu ameketi katika kiti jeusi.

Kuna mafuriko makubwa sana katika inaya hili ,mafuriko haya si mema ikatika afya ya binadamu , binadamu wanaweza kuzama na kukufa ama magonjwa mabaya yanayosambazwa na maji kuletwa na kuangamiza jamii.

Huu ni mkono wa mfanyikazi wa afya aliyeshikilia sindano na dawa la kuzuia magonjwa. Dawa hii inaweza kuwa ni la kuzuia magonjwa fulani ambayo yanasambaa kwa namna moja ama nyingine katika jamii.

Hawa ni wanawake wawili. Mwanamke mmoja aliye juu ya kiti ni mgonjwa ama ako na maumivu inayomuumiza sana. Mwanamke mwingine aliyevaa glovu anajaribu kuangalia namna ya kumsaidia.

Mwanamke ambaye aliyevaa sare nyeupe ni daktari au muuguzi au mfanyikazi wa afya. Anamhudumia mgonjwa aliyeketi mbele yake. Mgonjwa huyu ama mtu huyu amekuja kuangaliwa kama kuna shida ama kutibiwa.

Aliyevaa shati jeupe, na barakoa, na glovu nyeupe, na saa, ni muhudumu ama mfanyikazi wa afya. Anahudumia mgonjwa mwanamke aliyeketi chini, mbele yake. Kando ya daktari huyu kuna mwanamume mwengine.

Huyu ni mama aliye na mtoto wake mchanga amembeba mkononi. Mama huyo ako hospitalini na ameketi kwa kiti cha wagonjwa spesheli na kando yake kuna mashine ambazo zilikuwa zinamsaidia katika hali yake ya kuwa mgonjwa.

Huyu ni mfanyikazi wa afya anayeangalia mtoto mchanga sana aliyewekwa katika chombo cha uangalizi maalum. Mtoto huyu amewekwa hapa ili aweze kuishi kwa maana akizaliwa hakuwa na uwezo wa kuishi.

Aliyevaa glovu ni daktari ama mfanyikazi wa afya. Anamuangalia mgonjwa wake mdomo, kama ako na shida ya meno ama mgonjwa huyu aliyelazwa amekuja kutibiwa na daktari wake.

Haya ni madawa yaliyowekwa hapa ili yaweze kuja kutumiwa usoni. Madawa haya yatatumiwa kutibu ama kuzuia magonjwa yasitokee ama yatatumiwa kuzuia usambazaji wa magonjwa fulani yatayokuwa kwenye jamii.

Juu ya meza hii nyekundu kuna vichupa vidogo na zingine kubwa kiasi zilizobeba madawa ndani, madawa haya yanatumiwa kutibu magonjwa tofauti tofauti, hapa labda ilikuwa ni daktari anayeuza madawa haya ama anayepeana huduma za afya.

Hapa ni hospitalini. Kuna daktari ama mfanyikazi wa afya anahudumia mgonjwa na anamdunga sindano katika mkono wake kushoto. Mgonjwa huyo amevaa barakoa. Katika meza la daktari kuna vyombo na makaratasi mingi juu yake.

Huyu ni mwanamke anatoka ama anaenda kutafuta maji, katika eneo hili lenye halina maji ya kutosha. Mwanamke huyu amebeba mtoto mgongoni. Kibuyu hiki kinakaa kuwa kichafu sana na hakifai kuwekewa maji ya kutumia kwa mwili ya binadamu.

Hapa ni jangwani, pahali ambapo hakuna maji ya kutosha katika ardhi. Mimea imekauka na inaonekana kuwa hakuna chakula. Hali hii si nzuri kwa afya ya binadamu kwa maana mwili wa binadamu unaitaji chakula na unahitaji maji, na katika eneo hili ambako hakuna maji.

Hapa ni katika maabara ya hospitali ama ya afya, ambapo daktari huyu mwanamke aliyevaa koti jeupe na glovu nyeupe, anachunguza na kuangalia dawa ama ugonjwa fulani katika bidhaa iliyo mkononi mwake.

Hapa ni hospitalini ama pahali pa kutolea huduma za afya. Kuna madaktari wengi wanaojadiliana na kuna mmoja anayejadiliana na mgonjwa wake ama mwananchi mmoja anayetaka kujua kuhusu ugonjwa fulani ama amekuja kuangaliwa kama akona ugonjwa.

Huu ni moto mkubwa sana ulioshika kichaka. Moto huu ni hatari sana kwa wanyama na binadamu wanaoishi karibu na hii msitu ama kichaka. Moto hii imechoma kila kitu na inaendelea kusambaa kwa maeneo mengine.

Hapa ni hospitalini ama pahali ambapo huduma za afya zinatolewa. Kuna madaktari au wafanyikazi wa afya. Mmoja anashughulikia mtoto mchanga aliye juu ya kitanda halafu mwingine anaongea na mama ama mwanamke anayoonekana kuwa mjamzito ama mama ya huyo mtoto mwenye anatibiwa.

Aliyeketi chini ni mwanaume mgonjwa, anayepokea matibabu ama huduma ya afya kutoka kwa wafanyikazi wa afya. Wafanyikazi hawa ni wawili, mwanamke na mwanaume na mwanamke amevaa glovu nyeupe vilevile na mwanaume amevaa shati jeupe.

Huyu ni mfanyikazi wa afya anayehudumia mtoto mdogo sana ,mtoto huyu amebebwa na mama yake ama na mtu anayemshughlikia , mtoto huyu labda anapewa chanjo ama anatabiwa ugonjwa alio nao.

Hapa ni hospitalini. Aliyevaa koti jeupe na glovu nyeupe ni daktari ama muuguzi. Anahudumia mgonjwa wake aliyelazwa katika kitanda maalum cha wagonjwa ili aweze kuhudumiwa.

Hawa ni madaktari ama wahudumu ama wafanyikazi wa afya. Wafanyikazi hawa wananyunyizia dawa katika chumba hili ili kusiweze kuwa na wadudu ama kusiweze kuwa na magonjwa yoyote katika jumba hili.

Hizi ni chupa zilizo na dawa tofauti tofauti ndani yake. Kando yake kuna baiskeli na nyuma yake kuna kibao kilichoandikwa Doctor . Nduba. Dr Nduba ni kama yeye ndio mwenye biashara wa hizi madawa. Hizi madawa za kutibu magonjwa tofauti tofauti.

Hapa ni hospitalini ama zahanatini ,kuna mama aliyebeba mtoto mchanga mno, mama huyo ameketi katika kitanda cha wagonjwa na anaangalia mtoto wake kama ako na afya nzuri ama anataka kumnyonyesha mtoto wake.

Waliovaa nguo nyeupe ni wauguzi ama wafanyikazi wa afya. Madaktari hawa wanatibu watoto ama wanapea watoto chanjo ili kuzuia magonjwa yatakayotokea . Kuna mmoja anashughulikia mtoto mmoja aliyebebwa na mama yake ama na mtu anayemtunza.

Hapa ni pahali pa kutolea huduma za afya ama hospitalini. Daktari mwanaume aliyevaa koti jeupe, anahudumia mtoto mchanga aliyebebwa na mama yake. Mama yake anaonekana kuwa na huzuni sana.

Kuna mafuriko makubwa sana, mafuriko haya simame kwa binadamu, ama kwa wanakijiji, mafuriko haya yanaweza kuathiri wanakijiji wa kuleta magonjwa, ama wengine waweza kuzama ndani ya maji hayo na wakakufe, lakini hapa kuna wanakijiji wanaozijaribu kusaidia nyumba yao inayoitwa manyata ili siweze kubebwa na mahaji.

Haya ni mafuriko na kuna watu wawili wanaopita katika barabara iliyo furika na hii maji. Mafuriko haya ni hatari sana kwa binadamu kwa maana binadamu anaweza kuzama ndani na akakufa ama magonjwa ya kusambazwa na maji yanaweza kua katika maji haya machafu.

Hapa ni hospitalini ama pahali ambapo huduma za afya zinatolewa, kuna mfanyikazi wa afya anayehudumia mgonjwa, mgonjwa huyu amefungua mdomo ili meno yake iweze kuonekana, ili daktari aweze kuyaangalia kwa makini.

Hapa ni katika kituo cha kuhudumia wagonjwa ama kutoa huduma za afya. Kuna wahudumiaji wa afya ambao wamevaa sare na kuna mgonjwa aliyeketi na anadungwa sindano katika mkono wake wa kushoto.

Huyu ni muuguzi ama daktari anayepima dawa. Daktari huyu anaenda kutibu wagonjwa akitumia dawa hii ama daktari huyu anaenda kufanya uchunguzi kama dawa hii inafaa kutumiwa katika uponyaji.

Aliye vaa koti jeupe na barakoa ni daktari ama mkubwa wa daktari anapeana maelezeo ama onyo kwa wadogo wake ama kwenye wataenda kuhusika na madawa zilizo nyuma yao.

Mwanamke huyu aliyevalia koti jeupe na nywele nyeusi ni mfanyikazi wa afya ama ni daktari na anaonyesha mgonjwa ama mtu mwingine jinsi ya kufanya vitu bila kujiumiza.

Hapa ni hospitalini. Mgonjwa amelazwa katika kitanda maalum cha wagonjwa, ilhali mfanyikazi wa afya amesimama mbele yake na ameshika mguu wake kuangalia pahali ambapo anatibiwa ama ako na shida.

Huyu ni daktari, daktari wa meno. Daktari huyu amevaa koti jeupe, glovu nyeupe na barakoa na miwani. Kuna mgonjwa aliyefungua mdomo ili apate huduma za daktari, labda huyu mgonjwa anaumwa na meno ama amekuja kuangaliwa shida ya meno.

Mtoto huyu ni mgonjwa. Kamasi linadondoka kutoka pua lake. Kuna wahudumu wa afya wawili, mmoja ameshikilia na mwingine anamdunga sindano. Wahudumu wote wamevaa glavu na mtoto huyu analia.

Hapa ni hospitalini katika chumba cha upasuaji. Kuna mgonjwa mmoja aliyelazwa katikati na anafanyiwa upasuaji ama anashughulikiwa na madaktari watatu. Madaktari hawa wamevaa nguo za kazi za upasuaji.

Kuna wafanyikazi wa afya wawili ambao wamevaa sare na ni wanaume. Kuna mwanamume mmoja ameketi juu ya kiti na anaangaliwa na mfanyikazi mmoja kama ako na tatizo lolote ama anaezasaidiwa kwa njia moja ama nyingine.

Hapa ni kwa maabara ya sayansi ya kiafya na mwanamke mmoja aliyesimama nyuma ya meza, meza ambayo iko na vifaa vya maabara juu yake anafanya utafiti ama anafanya jaribu la vitendo. Halafu nyuma yake kuna wanafunzi wengine ama madaktari wengine wenye wanafanya, wanaendelea kujadiliana.

Hii ni sehemu ambayo haipati maji vizuri. Wanakijiji wamepanga foleni na vibuyu zao ili waweze kupata kuchota maji waweze kutumia. Labda huwa hakunyeshi ama ardhi yenyewe haina uwezo wa kuweka maji.

Hapa ni pahali pa daktari wa kienyeji au mganga, ambapo anafanyia uganga wake ama anauza madawa hizi ama anatibu watu na hizi madawa alizoweka hapa chini. Madawa hizi ni mingi sana.

Huyu ni muuguzi aliyebeba mtoto, ni kama anataka kumuekelea chini apumzike ama anamwangalia kama ako salama kiafya. Muuguzi huyo amevaa glovu na sare ya wauguzi.

Kuna madaktari waliovaa nguo nyeupe na kuna wananchi wa kawaida. Madaktari hawa wanafunza wananchi wa kawaida labda jinsi ya kujizuia na magonjwa ama jinsi ya kukuwa bila kuishi na magonjwa.

Mnyama huyu anaitwa ngamia. Mnyama huyu labda amechoka ama amekufa. Ako katika jangwa ambapo hakuna maji ama hakuna mvua inayonyesha. Inaonekana mnyama huyu anahitaji maji.

Kuna wanawake watatu waliovalia nguo nyeupe ambao ni wafanyikazi wa afya. Mmoja wao anahudumia mgonjwa aliyeketi chini mwanamke na wanamuhudumia katika sikio lake, labda sikio lake liko na shida ama wanaangalia kitu kilichoingia.

Huyu ni muuguzi ama mfanyikazi wa afya, anaangalia mtoto aliyeekwa katika chumba maalum ili aweze kuishi, na anamhudumia ili aweze kuishi.

Huyu ni daktari anayempea mtoto chanjo. Mtoto huyu amebebwa na mama yake ama anayemlinda ama anayemleta ili apewe chanjo. Chanjo ni muhimu kwa maana yanazuia magonjwa mengi yanayokabili binadamu.

Hapa ni hospitalini ama pahali pa kutolea matibabu ama huduma za afya, kuna wahudumu wa afya wawili na moja anashughulikia mgonjwa aliyelala chini katika kitanda cha wagonjwa, wahudumu hawa wamevaa nguo zenye wanawazuia wasipate magonjwa kama vile glavu

Hapa ni hospitalini ama chumba cha kupeana huduma za afya. Kuna wanakijiji ama familia ama wananchi waliokuja kuangalia mmoja wao aliyekaa katika kitanda cha wagonjwa lakini anaonekana akiwa na mtoto amebeba ama anamnyonyesha.

Huyu mwanamke aliyevaa barakoa na glovu na amebeba barakoa zingine kwa mkono, ni muuguzi ama mfanyikazi wa afya, kando yake kuna mwanamke anayeelekeza na nyuma ya mwanamke huyo kuna mwanamume mwingine mmoja aliyevaa shati na kofia nyeupe.

Hapa ni hospitalini, kuna wanawake wawili. Mwanamke mmoja aliyevaa miwani ni mhudumu wa afya ama mfanyikazi wa afya anahudumia mtoto mchanga aliyebebwa na mama mmoja.

Hapa ni katika chumba cha upasuaji. Kuna madaktari wawili waliovaa sare na nguo zinazowasaidia kufanya kazi zao pamoja na barakoa na kuna mgonjwa anayeangaliwa na amelazwa chini.

Hapa ni hospitalini ama pahali pa kutolea huduma za afya. Aliyevaa nguo nyeupe na barakoa ni daktari na anamuhudumia mgonjwa wake kwa kuangalia meno zake.

Hapa ni jangwani ambapo hakuna maji. Kutokuwa na maji ama kutokuwa na mvua kumefanya wanyama wamekufa kwa sababu ya njaa na mimea kutomea. Kuna wanaume wawili ambapo wanakaa kutokuwa na afya njema kwa sababu ya kutopata maji na lishe bora.

Huyu ni mwanaume mgonjwa aliyevaa barakoa na kofia. Anadungwa sindano na daktari ama muuguzi. Mwanaume huyu amekunja sura kwa sababu sindano hii ni uchungu sana kudungwa.

Hapa ni hospitalini ama pahali ambapo madawa za hospitalini zinaekwa ama zinatengenezewa. Kuna daktari aliyevaa barakoa, miwani na koti jeupe anakagua dawa moja kwa kuangalia kama liko sawa ama limeharibika.

Mwanaume ameketi na kubeba mtoto mchanga sana mkononi mwake. Kando ya mwanaume huyu kuna mwanamke naye aliyeketi na anaangalia mtoto huyu kwa makini sana. Wanaangalia kama mtoto ako sawa ama ako na shida ya afya. Hawa, mwanaume na huyu mwanamke wanakaa kuwa ni wazazi wa huyu mtoto.

Hili ni jumba pahali ambapo daktari wa kienyeji anaweka dawa zake. Kuna chupa nyingi na vibuyu vingi sana zilivyo na madawa tofauti tofauti ndani yake. Madawa haya yanasaidia kuponya magonjwa mengi sana.

Aliye juu ya pikipiki ni mnunuzi wa dawa za kienyeji. Dawa hizi anazinunua kutoka kwa daktari au mganga wa kienyeji na dawa hizi zimeekwa katika chupa mingi zilizo mbele ya daktari huyu.

Huu ni mkono wa daktari ama wa mfanyikazi wa afya. Daktari huyu anapima dawa kutoka chupa ya dawa, labda anataka kwenda kudunga mgonjwa nayo ama anataka kuangalia aone kama ni nzuri kwa afya ya binadamu.

Kuna huduma ya afya inayotolewa hapa. Aliyevaa nguo maalum ya kujizuia kupata magonjwa na barakoa, mwanamke, ndiye muuguzi ama ndiye daktari. Anamtibu mgonjwa wake aliye kando yake ambaye ni mwanaume.

Hawa ni wanawake wawili. Mwanamke mmoja ni muuguzi na anaelezea kwa mwanamke mwingine labda ni mgonjwa wake ama anataka kujua zaidi kuhusu meno, anamweleza kuhusu meno na wameketi katika ndani ya ofisi ya daktari.

Eneo hili limekumbwa na shida ya mafuriko. Mafuriko haya ni hatari kwa afya ya binadamu ama ya wanakijiji wanao ishi hapa. Wanaweza kuzama na kufariki ama kusambaziwa magojwa hatari sana.

Huu ni mto uliofurika na kuweza kubomoa barabara. Kubomoka kwa hii barabara inaashiria kuwa maisha ya wanaopita hapa ama ya wanakijiji iko hatarini, kwa maana wanaweza anguka hapa ndani na kuangamia vibaya sana.

Hapa ni hospitalini na kuna mama aliyebeba mtoto. Mtoto huyu analia kwa sababu anadungwa sindano na ni uchungu. Labda anadungwa sindano ya chanjo ili aweze kupona na kuna daktari aliyevaa glovu nyeupe na koti jeupe anayeshughulikia huyo mtoto.

Hapa ni katika maabara ya afya ama hospitali. Daktari huyu aliyevaa koti njeupe na glovu anafanya uchunguzi wa dawa, ili aweze kujua kuwa dawa hizo zinaweza tumiwa katika mwili wa binadamu.

Hawa wanawake wawili ni wafanyikazi wa afya au madaktari. Wanamhudumia mgonjwa mmoja aliyeketi na kulazwa katika kiti au kitanda maalum cha wagonjwa, ili aweze kutibiwa ama kushughulikiwa.

Huyu ni daktari aliyevaa glavu ya rangi nyeupe na amevaa nguo inayomzuia ili asipate magonjwa. Daktari huyu anahudumia mgonjwa aliye na shida ya ngozi. Anamwangalia ngozi yake Ili aweze kujua atamtibu na dawa gani.

Mwanamke huyu ni mfanyikazi wa afya anahudumia mtoto huyu. Anarekodi maelezo ya mtoto huyo alivyompea ama anaandika chini dawa anazofaa kununuliwa.